Hili ni bomba la maji. Bomba hili limejaa maji machafu. Kando ya bomba hili kuba barabara ya lami. Watu wanapita wakitumia pikipiki kwenye barabara hio.

Hapa panaonekana kuwa ni mahakamani. Kuna majaji watatu, walioketi mbele ya mahakama. Wawili ni wa kike na mmoja ni wa kiume. Kuna bendera mbili ambazo zimewekwa pale. Kuna watu wengine nao pia ambao, wameketi upande wa mbele.

Ni siku kuu ya kusherehekea utamaduni katika nchi ya Kenya. Watu wengi, wamevalia bendera za Kenya. Wamejaa pomoni katika uwanja huu. Mama huyu, amebeba bendera huku akiimba kwa furaha.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kucheza mpira. Mashabiki hawa wamefika hapa ili kushangilia timu yao inapocheza. Wamebeba bendera za nchi ya Kenya. Wanamatumaini makubwa kwamba timu yao itaibuka mshindi.

Hapa ni kwenye kituo cha kutoa huduma za serikali. Kituo hiki kimetengenezwa kwa kutumia glasi. Kuna mhudumu kwenye chumba hiki ambaye anaongea na wawili ambao wamefika hapa.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mchezo wa kandanda. Mashabiki hawa, kutoka inchi ya Kenya ,wako hapa ili kushangilia timu yao. Mikononi wamebeba bendera na filimbi za kutoa sauti. Wana matumaini kwamba, timu yao itaibuka mshindi.

Wanadada hawa wanne wanapendeza. Wote wamevalia tisheti za rangi nyeupe na maandishi ya kijani. Maandishi hayo yanaashiria kwamba wao ni mashabiki wa timu ya mpira ya Gor Mahia.

Hawa ni mashabiki wa timu moja wa kandanda. Wamejumuika hapa leo Ili kushabikia timu Yao inapocheza na Ile nyingine ya upinzani. Usoni wamejawa na tabasamu wakiwa na tumaini kwamba timu Yao itaibuka mshindi baada ya mchuano huu.

Hawa ni viongozi watano katika serikali, wawili ni wanawake na wawili ni wanaume. Wamesimama hapa ili kuhadhinisha hafla fulani maalum. Kwenye umati huu kuna watu ambao wanashuhudia pia hafla hii.

Kuna watu wengi ambao wameketi hapa wakiwa ni mashabiki wa timu fulani, na wanasubiria timu yao iweze kucheza wapo wengi ambao wamesimama pia kwa kukosa viti au kwa kutaka kuona vizuri mchezo ukianza.

Hiki ni kituo Cha kutoa huduma za kiserikali. Watu wengi wamefika hapa Ili waweze kuhudumiwa. Kila mtu amevalia barakoa. Wahudumu wameketi na mbele yao Kuna tarakilishi.

Hapa ni kituo cha kutoa huduma za serikali kwa wananchi. Wahudumu wamefika hapa mapema, ili kuwahudumia wananchi. Wamevalia sare ambazo zimefanana. Wao pia, wamevaa barakoa.

Hapa ni ofisi ya kupokea huduma za serikali. Kuna wanaume wanne ambao wameketi wakisubiri kuhudumiwa. Kuna mhudumu mmoja mbele yao ambaye anaendelea kuwashughulikia.

Kijana huyu amesimama kwenye maegesho ya magari. Mikononi ana karatasi na cheti ambacho kinaonekana kuwa ni pasipoti. Amesimama ili aweze kupigwa picha na anaonekana kuwa mwenye furaha.

Hiki ni kituo cha kutoa huduma za serikali. Kuna watu wawili hapa, mmoja ni wa kike na mwingine ni wakiume. Huyu wa kiume ni mteja na amekuja hapa ili kupata huduma.

Hapa ni mahali pa kutolewa huduma za serikali, wahudumu wamefika asubuhi na mapema ili kuwahudumia wananchi, pana viti ambavyo vimepangwa hapa na wananchi wanapo ingia kuketi iliwaweze kuhudumiwa .

Hiki ni kituo cha kutoa huduma za serikali . Watu wengi wamefika hapa ili waweze kuhudumiwa, wengine wamebeba stakabadhi zao mikononi wakisubiri awamu yao ili waweze kushughulikiwa.

Hii ni ofisi ya serikali. Kwenye ofisi hii kuna pasipoti juu ya meza. Pasipoti hizi zinasubiria kuchukuliwa na wenyewe punde watakapotumiwa ujumbe. Pasipoti hizi pia zimeweza kuwekwa namna ambayo majina yatafuatana.

Huu ni uwanja wa kimataifa wa kufanyia michezo, mchezaji huyu amefika hapa leo ili kufanya mazoezi, walioketi ni makocha wake ambao wanaendelea kumtayarisha kwa mashindano yajayo.

Hapa ni uwanjani ambapo michezo ufanyika. Watu hawa watatu wamevalia sare ambayo imefanana. Wamekuja hapa ili kushabikia timu yao. Mmoja amevalia chepeo kichwani mwake, mwingine amevalia vioo na mwingine amevalia mkufu shingoni mwake.

Hapa ni mahali pa kutoa huduma za serikali, pana viti vingi katika chumba hiki na wateja wameketi ili kuhudumiwa, pana wanahudumu kule upande mwingine ambao wanaendelea kutoa huduma hizo.

Hapa ni kwenye ofisi za pasipoti, watu katika ofisi hii wanapeana karatasi zao kwa wakuu ili waweze kuziangalia ikiwa zipo sawa, kuna wengine ambao wameketi na kukagua karatasi hizi na kalamu wakiuliza wengine waswali ili waweze kujibu.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mchezo wa nchi ya Kenya. Wawili wamevalia tisheti za rangi nyekundu na maandishi ya rangi nyeupe. Mmoja amevalia tisheti nyeupe. Na kwenye tisheti yake kuna bendera nchi ya Kenya.

Huyu ni kiongozi mkubwa katika nchi ya Kenya. Mkononi mwake ameshika bibilia na anakula kiapo kuhusu yale ambayo atafanyia wakenya atakapoingia kwenye ofisi. Nyuma yake kuna bendera mbili za nchi ya Kenya na anaonekana akisoma.

Hapa ni mahali pa kupata huduma za serikali wanaowahudumia wananchi .Wameketi kwenye hema wananchi nao wamepanga foleni huku wakiendelea kushughulikiwa.

Hili ni bomba la maji, bomba hili lina maji machafu juu ya bomba hili kuna pipe kubwa ya kupitisha maji pipe hiyo ina rangi ya kijani.

Hii ni hafla ya kumuapisha kiongozi wa nchi ili kuingia madarakani , nyuma yake kuna watu wengi ambao wamekuja kushuhudia hafla hii . Kando yake kuna mke wake ambaye ameshika bibilia na kiongozi huyu anachukua kiapo.

Hawa, ni wachezaji wa timu moja ya mpira. Wachezaji hawa, wapo uwanjani, ili kupasha misuli moto. Shughuli ya kupasha misuli moto ni muhimu sana kwa wachezaji kwa sababu, inawapa motisha hata wanapoendelea kucheza.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa. Cheti hiki kinaonyesha kwamba mtu huyu aliweza kuzaliwa katika hospitali ya Embu. Hospitali ya embu iko katika eneo la magharibi mwa embu. Embu ipo katika mkoa wa mashariki.

Huu ni mradi wa kuweka maji ambao serikali ilihaidi kwamba itawekea kampuni fulani, mradi huu umeweza kukamilika na wameweza kuweka tanki, tanki hii ipo tayari na ipo tayari kwa kutumika.

Hiki ni kikapu. Kikapu hiki kimeundwa kutoka kwa plastiki. Kikapu hiki kiko juu ya sakafu. Hiki kikapu kinaweza kubeba vitu vingi, kama vile nguo, matunda na vitu vingine vingi.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu kutoka timu mbili tofauti, wapo uwanjani wanacheza, kuna watu ambao wameketi na kutazama mpira huu wanapoendelea kucheza.

Hawa ni mashabiki wa timu moja ya mpira ,wamejaa uwanjani ili kushuhudia timu yao ikicheza. Wana furaha na matumaini makubwa kwamba timu yao itaweza kuibuka washindi.

Hiki ni chumba cha kutoa huduma za serikali, watu wengi wako hapa ili kuhudumiwa, wengine wameketi na wengine wamesiama, wawili wako pale mbele kuhudumiwa.

Hawa ni viongozi wakubwa wa nchi akiwemo rais. Walikuwa kwenye mkutano. Sasa wamemaliza. Wanaenda kuwahutubia wananchi ambao wanasubiria hotuba yake kwa hamu na ghamu.

Hawa ni viongozi wakubwa katika serikali. Wamefika hapa kwenye ofisi ya kutoa pasipoti. Wamekuja kuangalia ni kwanini pasipoti huchukua mda, kila zinapohitaji kutengenezwa.

Huu ni uwanja wakimataifa wa michezo. Zoezi linaloendela, hapa ni kuruka mchanga. mchezaji mmoja anaruka mchanga huku makocha wameketi wakimtazama. Alifanya mazoezi ya kutosha na kwa hivyo ana matumaini kwamba atafaulu.

Huu ni uwanja wa kimataifa wa michezo .Mashabiki wamejaa pomoni kushuhudia timu zao zikicheza. Timu hii amabayo imevalia sare ya rangi ya manjano inajizatiti uwanjani ili kufaulu.

Hiki ni kituo cha kutoa huduma za serikali. Wahudumu wamefika hapa, wote wamevalia sare ambayo imefanana. Rangi zilizotumika kupamba kituo hiki ni rangi kama nyeupe, nyeusi , nyeupe na kijani.

Hii ni nembo ya chama kimoja cha kisiasa katika nchi ya Kenya. Ina rangi nyekundu, manjano na Nyeusi. Mikono miwili pia inaonekana ikisalimiana.

Hii ni timu ya mpira wa kandanda . Hawa ni wasichana ambao wanajitayarisha kwenda kupiga mpira. Wengine wamesimama na wengine wameinama. Wote wamevalia sare ambayo imefanana isipokuwa mmoja.

Watu hawa wanafanya usajili. Kuna karatasi juu ya meza ambazo wanaandika. Pia kuna simu zao pale na vifaa maalum ambazo wanatumia katika kusajili watu. Wameketi nje ya jengo la mabati.

Hawa ni wahudumu kwenye kituo cha kutoa huduma za serikali wahudumu hawa ni watano wawili wamesimama na wengine watatu wameketi waliosimama ni kina dada.

Hapa ni kwenye uwanja wa michezo. Kuna mchezo ambao inaendelea uwanjani. Mashabiki wamejaa. Wameketi na wengine wamesimama. Walio uwanjani, wanajizatiti ili kuwa washindi.

Hawa ni majaji, majaji hawa wamesimama mbele ya jengo. Nyuso zao zinaonekana zikiwa na tabasamu. Wamevalia sare yao maalum ya kufanyia kazi.

Hapa ni kituo cha kutoa huduma za kiserikali. Watu wengi wamesimama hapa. Wengi ni wanaume. Waliosimama wamevalia nadhifu. Wamevalia suti za kupendeza pamoja na tai. Kunao wengine pia ambao wameketi hapa wakingoja kuhudumiwa .

Watu hawa wameketi hapa ili kushuhudia timu ya mchezo wakicheza wengine wamesimama na wengine wameketi. Mmoja wa aliyeketi amevalia mavazi meupe na kofia nyeupe pia wengine wawili wamevalia suruali ndefu za rangi ya buluu na tishati za rangi ya machungwa.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mpira. Mashabiki hawa wamesimama hapa na kushangilia timu yao inapoendelea kucheza. Mikononi wamebeba bendera yenye jina ya timu yao. Pia wamevalia tisheti za timu yao.

Hii ni ofisi ya kutoa huduma za kiserikali mwanadada huyu amefika hapa ili aweze kuhudumiwa. Amekalia kiti chenye rangi nyekundu mbele yake kuna muhudumu ambaye anaendelea kutekeleza wajibu wake.

Hapa ni uwanjani. Waschana hawa watatu ,wanacheza mpira wa handiboli. Wawili wanatoka kwa timu moja kwasababu, wamevalia mistari ambayo inafanana. Mmoja amevalia mavazi meupe. Kuna mashabiki wengi ambao wanautazama mchezo huu.

Hii ni ofisi ya kutoa huduma za serikali. Mama huyu amefika hapa ili aweze kupigwa picha ambayo ataitumia katika karatasi zake za kisheria. Anahudumiwa hapa na watu wawili, mmoja ni wa kike na mwingine ni wa kiume.

Watu hawa watatu ni viongozi katika serikali ya nchi ya Kenya, wawili ni wanaume na mmoja ni wa kike, wanaume wamevalia suti za kupendeneza, mikononi wameshika zawadi ambazo wamekabidhiwa.

Hawa ni mashabiki wa timu moja ya mpira katika nchi ya Kenya. Wamefika hapa kwa wingi ili kushuhudia timu yao ikicheza. Wengine wamevalia bendera kwenye shingo zao na wengine wana bendera hizo katika mikono yao.

Huyu ni mwanamke wa umri wa makamu , yeye yuko hapa leo ili kushabikia timu yake ya mpira timu yake inajulikana kwa jina la Bandari Fc . Amebeba kibango kinachoonyesha jina la timu yake, nyuma yake kuna watu wengine ambao pia wamekuja kushuhudia timu hio ikicheza

"Hawa ni mashabiki wa timu ya kucheza. Watu hawa wamesimama upande wa chini na wengine wapo upande wa juu. Wamevalia tisheti zinazoonyesha timu yao, na mmoja amebeba bendera mkononi."

Huyu ni kiongozi mkubwa serikalini. Kiongozi huyu, yuko hapa leo ili kutoa hotuba kuhusu mambo ya sheria. Shingoni, amevalia shanga yenye rangi ya manjano. Amevalia miwani na nywele zake ni nyeusi tititi.

Hii ni timu ya kucheza ya kina dada. Kina dada hawa, wamevalia soksi nyeusi. Miguuni kila mmoja, ana viatu vyake vya kucheza. Wamevalia mavazi ya rangi ya buluu.

Hiki ni kituo cha kupata huduma za serikali kwenye kuta cha kituo hiki kuna maandiko ambayo yameandikwa pale yanayo waelekeza wanaoingia kumeketi wahudumu wawili wanao wasubiri wateja.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu. Wachezaji hawa ni wa kutoka timu mbili tofauti. Timu ya kwanza wamevalia sare ya rangi ya bluu na timu nyingine wamevalia sare ya rangi nyekundu. Wapo uwanjani kuchuana.

"Hiki ni kituo cha kutoa huduma za serikali. Watu wengi wapo hapa; wengine wameketi na wengine wamesimama. Watu hawa wamevalia mavazi mbalimbali. Kuna wale ambao wamevalia shati nyeupe na mistari mwekundu."

Hili ni kundi la watu saba, wanne ni wa kiume na watatu ni wa kike watu hawa wamevalia nadhifu, moja wa kike anatoa hotuba.

Hawa ni kina mama watatu. Mama hawa wamekuja hapa ili kusajili chama chao. Mikononi wameshika karatasi za usajili. Vichwani, wamefunga vitambaa vya rangi mbalimbali.

Katika uwanja huu kuna watu wengi sana. Wengine wamepanga foleni na wengine wameketi huku wanasajiliwa. Wahudumu wa serikali wameketi na wana sare zao maalum na wanaendelea kuwasajili watu ambao wamefika hapa.

Hawa ni wafanya kazi wa kampuni ya posta, wafanya kazi hawa wamefika hapa ili kupokea mafundisho. Wameketi na kuna mmoja ambaye anaendelea kuwapa maelezo.

Hili ni bomba la maji maji haya ni machafu kuna paipu kubwa ambayo imepita inayobeba maji safi. Paipu hii ina rangi ya kijani.

Hapa ni ofisi ya kutoa huduma za serikali. Kwenye ofisi hii kumesimama watu wengi. Kuna mmoja ambaye anaonyesha wengine kitu kwenye tarakilishi. Wengine wamesimama na kusikiliza kwa makini.